Huu ni mmea wa mahindi. Mmea huu umevamiwa na viwavi. Viwavi vinatoboa matawi ya mmea na kuharibu mmea.

Hili ni shamba la ndizi. Mti wa kwanza ambao umetoa mgomba mkubwa wa ndizi. Ndizi hizi ni zenye rangi la kijani kibichi.

Mtu huyu amesimama huku akiangalia juu na kushika mgomba wa ndizi. Mti wa ndizi umelala upande mmoja na umeshikiliwa na mti mwingine.

Mwanaume huyu amechuchumaa chini huku amevalia kofia yenye rangi ya samawati na nyeupe, huku anakamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi.

Hii ni matunda kwa jina ndizi. Ndizi hizi zimewekwa kwenye kreti lenye rangi la mili .Ndizi hizi zinangoja kuenda kuuzwa.

Hili ni shamba ambalo limepndwa miti ya ndizi. Miti hizi ni za rangi ya kijani kibichi na mchanga unaonekana kuwa...